Huku naona mwalimu anayefanya mazoezi katika shuleni hii, ili waweze kuonyesha wanafunzi venye wanafaa kufanya mazoezi, ili wapate mtihani wa kitaifa, tena huyu mwalimu naiona anachamganya madawa tofautitofauti ili wapate suluhisho.

Hapa naona maziwa iliopangwa kwa mitungi mingi sana inayobeba malita mingi ya maziwa, tena naona mtu anapiga kijungi maziwa hili atoe uchafu yeyote kwa hii maziwa, tena hii maziwa ni ya maana kwa jamii.

Hapa naona mwanaume anayekamua maziwa katika boma yake. Tena inaonyesha hapa kune jua kali ama ukame hapa hivi hakuna nyasi katika mahali huyu ng'ombe amesimamia, tena.

Huku naiona mkulima mmoja ambaye amevaa vizuri tena ameivaa barakoa ili aweze kupiga dawa ng'ombe yake ili atoe wadudu inayotumia huyu ng'ombe ama kuisaka damu kwa huyu ng'ombe wakati wanapoachilia katika uwanjani.

Huku neyoni ng'ombe wanaokuwa katika kivuli moja iliyotengenezwa hapa. Tena hawa ng'ombe wamekaa chini, inajulikana tena huku hakuna chakula. Huku ni ukame tupu inataka kuilemea hawa ng'ombe katika sehemu hii ya kuchunga ng'ombe.

Hapa ninaona ngombe na mtu anayekamua alifunga vizuri miguu ya ngombe ili akamue bila kusumbuliwa na huyu ng'ombe, huyu ngombe inaonekana ni ngombe ya maziwa yenye imekamuliwa kwa muda mrefu.

Hapa naona wakulima wanaoendea maziwa katika hii kampuni ya maziwa, tena naona mitungi ya maziwa iliyopangwa katika hii kampuni ya maziwa tena hawa wanunuzi wanaweza kuwa wananunua maziwa.

Huku naiyona mtu anayesimama mbele ya ngo'mbe hawa, anajulikana kuwa ni mfanyikazi ya huko anaakikisha ngo'mbe amepata chakula, tena naiyona daktari anayeona ngo'mbe hawa mbele ya huyu mfanyikazi tena hawa ngo'mbe inajulikana ni ya maziwa na ikona vitaki masikioni.

Huku naiona wamama wanaokua katika shamba, inaonekana kuwa huku mkulima anaiuzia watu mandizi iliokua katika shambani mwake, hizi mandizi zimekomaa vizuri ili watu waweze kununua na waende kuivisha ili wakule ikuwe chakula ya siku.

Hapa naona ng'ombe yenye imepewa nyasi. Inakula vizuri, wengine wakisimama kando na hawa ng'ombe wakona vitaki ili asaidie mchungaji aone ng'ombe gani hayuko na gani ako. Hizi mavitaki vinaonyesha.

Hapa naona muuzaji mmoja mama na kijana moja anayetaka kununua ndizi yenye imeivaa humu, tena hizi mandizi imeiva sana inaweza sababisha ugonjwa wa tumbo ama tumbo ikuume tena naona hii ni chakula ya huku, watu wanapenda.

Huku, naona ng'ombe katika sehemu ya kusanyia matakataka. Hawa ng'ombe wanatafuta chakula huku. Tena, hawa ng'ombe wanaweza gonjeka ju wanaeza kula makaratasi ya mafuta tofauti tofauti.

Huku naona ngo'mbe mbalimbali wanalala katika boma yao wengine wamelalia mtaro tena wanaweza vunjika miguu na hawakulala vizuri Kwa hii mtaro tena hawa ngo'mbe inonyesha ya kwamba ni ngo'mbe ya maziwa yenye inaweza kamuliwa maziwa mingi mno.

Hapa naona wakulima wanapiga dawa kwa ngombe zao, ili wazuie madudu tofauti tofauti inayotokea na uchafu yeyote, katika uwanjani ama pahali popote penye inaweza tokea.

Huku naiona ni shamba kubwa. Hii shamba ni shamba lililopandwa mandizi mingi mno. Tena naiona mandizi zimeanza kuiva katika shamba hii, hii inakaribia kuiva ili ipelekwe katika sokoni la kuuza.

Hapa naona shamba ya mandizi iliyo katika mashimo tofauti tofauti kwa hii shamba zao. Hii mashimo inasaidia kuweka mbolea tena inawekwa maji ili mandizi zikae na ziive vizuri.

Hapa inaonyesha, watu ama wakulima wameleta maziwa katika hii boma na inangojewa imalize mwezi moja ndio walipwe kila moja, hii maziwa inawekwa kwa makaratasi ili wauzwe.

Hapa naona maziwa katika masufuria mbalimbali ama maplastiki mbalimbali inayokawiwa na mama mmoja na mwingine anapiga kijungi ili akawez. Naona wengine wamesimama kando wakingoja wapate kipimo yao ya maziwa.

Huku naona mrembo moja katika shamba yao. Huyu mrembo anatoa makwekwe katika shamba yao ili wapate mimmea imepata mbolea vizuri bila vizuizi yoyote ya makwekwe, tena huyu mrembo anafurahia kujukua picha.

Huku naona glasi moja ya maziwa mala imejaa vizuri, inaonyesha kwamba hii maziwa ilikamuliwa na ikawekwa kwa mitungi ndio ikue maziwa mala. Hii maziwa ni tamu kwa wakalee huwa wanaweka dawa zingine ili wapate madawa ya kienyeji.

Hapa naona mama moja amekaa katika kando ya shamba yake amekata ndizi ili aende auze apate pesa ya kujisaidia na kusaidia watoto wake waende kusoma na wapate chakula ya kila siku.

Hapa naona wakulima wawili wanaomwaga maziwa katika kipimo au wanayepima maziwa ili wachemshe na wauzie watu wapate hii maziwa kama bado iko freshi.

Huku naiona mandizi ilipangwa chini tena namuona mtu ameibeba ili aweze kuingiza kwa gari hii iliyo kando ya hii ndizi. Inajulikana kuwa huyu anayeibeba ni mfanyikazi anaiweka katika gari hii ibebwa katika sokoni.

Hapa naona vitu tofauti tofauti katika shambani. Vitu ya kwanza naona ni mandizi ama magomba ya mandizi iliyo kuwa imemea vizuri, imekuwa kubwa. Tena naona vitu kama mboga katika katikati ya magomba hizi. Tena hii shamba ni safi.

Hapa naona ng'ombe tofauti tofauti ya maziwa, mwingine amekaribia kukunywa maji wengine wamelala, wengine wamesimama tu, hawa ng'ombe wanakula sana ili wakamuliwe maziwa mingi, hii inaonyesha ni ya wakulima.

Hapa naona mahindi iliyo hangiwa katika jikoni. Hii mahindi kitambo mama wazee walikuwa wanatengeneza ili waende wapande kwa shamba tena hii mahindi inasaidia kupata mbegu ya kupanda mahindi katika mashambani.

Hapa naona chapati inayopikwa katika sufuria ikiwa moto, tena hii chapati bado ni mbichi, inaonekana ya kwamba hii chapati haijaiva vizuri tena moto haiwaki vizuri ili isiive vizuri.

Hapa naona mkulima anaelekea shamba ya mandizi tena naona mandizi kadhaa imeanza kuiva inaonekana ya kwamba huyu mkulima anakuja kukata ndizi yenye imekomaa tena anaona shamba yake kama iko sawa.

Huku naona mkulima mmoja ambaye anang; oa mahindi yake katika shamba. Huyu mkulima anafurahia sana aking'oa mahindi yake juu imeiva sana. N anafurahia ili hawezi nunua tena mahindi ya kukula kama bado ako na hii.

Hapa naona mama moja anakamua ngombe wa katika boma ya ngombe inaonyesha ya kwamba huyu ngombe ni ngombe ya maziwa inamsaidia huyu mama kulisha familia yake tena huyu mama amefalia kofia ya rangi nyekundu.

Huku naiona madaktari ya ng'ombe. Hawa madaktari wanafunzwa jinsi ya kutumia sindano ya ng'ombe wanaotibu ng'ombe ili waweze kupea ama ng'ombe waweze kupata nguvu na hali nzuri. Tena hawa madaktari wamevaa vizuri, inajulikana kuwa hawa ni wafanyikazi.

Mkulima ako shambani anatoanisha ndizi katika shamba yake ili apate chakula ya siku hiyo. Tena hii ndizi imeivaa vizuri katika shamba ya huyu mkulima. Anaitoa vizuri ili aichukue nyumbani.

Huku naiona shamba kubwa iliyopandwa magomba ya mandizi. Inajulikana kuwa hii shamba ni ya kupanda mandizi peke yake ili mkulima aweze kupata biashara ya uuzaji ya mandizi hii. Tena naiona mtu anayetembea huko ndani.

Hapa naona Iko juu ya gari, inaonekana ya kwamba hizi, mandizi ni ya kuchemushwa Ili watu wakule. Tena hizi mandizi imebebwa na gari na walipakwa juu ya gari ili wabebe mingi waende wauze.

Huku naiona ndama iliyofungwa hili waweze kulishwa na maziwa. Tena naoina ng'ombe iliyotengwa huko katika ii ujenzi ya ng'ombe . Hii inasaidia sana ng'ombe na mkuliwa anaipata maziwa mingi anapoilisha ng'ombe yake katika chumba cha kulisha ng'ombe.

Hapa naona ndizi yenye imetolewa makanda tena naona zingine zenye haijatolewa. Kulingana na hii picha inaonyesha hii ndizi ilitolewa katika shamba kama haijaiva vizuri ndio maana naona haijakomaa.

Huku naiona ni shamba la mandizi inajulikana kuwa huku mkulima alipanda magomba mingi ya mandizi ili aweze kuichuna hizi mandizi ambayo imeanza kukomaa na kuiva na aweze kuchukua katika masoko tofauti tofauti auze ili apate pesa ya kujisaidia nyumbani.

Hapa naona daktari anaelezea mwananchi kuhusu madawa tafauti tafauti ili wapate hizi madawa na isaidie mwananchi wa kawaida ili waishi miaka mingi na wasaidie watu wengi.

Huko. Naona pikipiki iliyofungiwa mitungi ya kubeba maziwa. na nduthi inatumika kusanya maziwa kutoka sehemu tofauti tofauti na ipeleke mahali wanaenda kuchamshwa na ipoeshwe ili iwekwe kwa makaratasi ili ziweze kuuziwa watu tofauti.

Hapa naona vijana wanaepanda ndizi , katika mashambani, moja analima lima na jembe na wawili wamesimama kando wakingojea wasaidie huyu mwanaume mwenzake tena naona pikipiki wamewekwa kando ili wafanyie kazi.

Hapa naona mkulima anauza maziwa na mnunuaji anaandika ni lita ngapi ili asichanganyikiwe kwa hesabu ya kulipa maziwa hii. Hii maziwa imesaidia sana watu wengi kama wakulima.

Huku naona mandizi ziko shambani imeanza kuiva , na mwenye hizi mandizi alifunika na karatasi ili mandege wasikulekule kama haijakomaa vizuri. Mwenyewe anapenda sana hizi mandizi.

Huku naona ndizi kubwa imekomaa katika shamba. Hii ndizi imefika kiwango ya kutoa shambani ipelekwe iuzwe na mkulima. Tena hii ndizi inasaidia mkulima inasaidia wakulima wapate chakula ili wafurahie mazao zao.

Hapa naona ng'ombe moja nyeusi anayekula chakula na kuna maji kando yake. Huyu ng'ombe alifungwa katika boma yake na akatengenezewa mahali pa kulala hapa, tena huyu ng'ombe ni ng'ombe wa maziwa.

Hapa naona ndizi yenye iko karibu kukomaa katika shambani. Hii ndizi inasaidia wakulima wapate chakula katika shambani yao. Hii ndizi tena inasaidia watu kupata nafasi ya kulima vizuri.

Huku naiona mama anayeweza kupiga kichungi maziwa. Tena huyu mama anajulikana kuwa ni mtu wa biashara. Ameifanya vizuri ili watu waijue yeye ndiye anafanya kazi huko. Tena hii maziwa inapopikwa kichungi inaweza kuchemshwa na kutoa mafuta ili iweze kukaa kwa...

Mkulima anaona ni nini shida kwa hii mahindi anaona imepondwapondwa na vidudu tofauti tofauti na iko na mashimo mingi na huyu mkulima anaona vizuri ili aende atafute dawa ya kupiga hizi mavidudu na.

Hapa naona mtu anayedondoa mahindi yenye imeanza kuoza, tena hii mahindi inasaidia wakulima wapate chakula ya kila siku tena mahindi inasaidia kulipa karo za shule ya watoto wa wakulima.

Huku kuna mahindi yenye imeharibika sana katika mashamba ya wakulima ,hii ililisababishwa na ugonjwa ya mahindi iliyotokea miaka kumi nyuma katika hii Kenya yetu na hii.....

Hapa naona mama mmoja anayetoa maganda ya mandizi katika shamba. Tena hii mandizi inatumika kupika ili ukule kama imepikwa na kukorogwa na chakula tofauti kama githeri na chakula kinginecho.

Huku naiona mtu ako katika shamba la mandizi. Inajulikana kuwa huyu ni mkulima anayelima hizi mandizi iliaweze kungoa shambani ama kuchuna iliaende kuuza. Tena huyu mkulima ameipata ndizi katika shamba lake iliyoiva kama haija pona.

Hapa naona mkulima moja anayepiga dawa ngombe zake ili azuie magonjwa mbalimbali tena azuie magonjwa inaanza kuuma mwili ya ngombe huyu ni mkulima anayefaa kufanya kazi.

Huku tunaona ni soko kubwa ya kuuza mandizi. Hizi mandizi zinajulikana kuwa bado ni mbichi na hii ndizi inaonekana ya kwamba hii ni ya kupika ama kuichemsha ili uweze kula. Tena mwuzaji anapata pesa wakati anayouza hizi mandizi.

Hapa naona mandizi mingi katika shambani imesuiliwa na miti mingi tena haziivi kamwe, hizi mandizi zimekomaa sana bila kutoa mazao yao, tena ndio iive vizuri wanafaa wapunguze hizi mamiti iko kando ya hii shamba.

Katika hii picha inaonyesha ndizi yenye haijakomaa, bado iko kwa shamba inangojewa ikomae ndo ing'olewe, ndo iende iuzwe ama itumike kama chakula katika boma ya wazazi.

Hapa naona ndizi yenye haijakomaa, bado iko shambani na mandege wameanza kujenga mahali ya kulala juu yake. Hii ndizi ikikomaa inasaidia wakulima kupata pesa na chakula katika nyumbani mwao.

Hapa naona gari inayopepa mandizi kadhaa juu yake tena hii gari inonyesha ni ya mtu wa biashara na hizi mandizi anaenda kuuza katika soko hili apate pesa ya kujisaidia.

Hapa naona mandizi iliyokatwa kama imeanza kuiva ,hizi mandizi imeiva vizuri inaeza uzwa hata moja ni shilingi mia tano kuongeza kwa bei tena hizi mandizi inasaidia sana wakulima wapate pesa.

Huku naona mandizi, iliyowekwa chini ya nyumba. Hizi mandizi ilipangwa ili ziive na zipelekwe katika soko. Zingine iko tayari kupelekwa sokoni, imewekwa katika kitu ya kupeleka sokoni ili isiharibike inapopelekwa katika sokoni.

Hapa naona ndizi enye imeiva hadi ikapasuka. Hii mandizi inasaidia watu wengi juu hii ni chakula ya kila siku inayo saidia wakulima ili washibe vizuri Na wafanye kazi ya maisha.